Mwanamke mwenye nywele fupi zilizojikunja, amevaa miwani na fulana yenye mistari ya kijivu na nyeupe. Ameketi kwenye meza akiandika kwenye kitabu cha kalamu ya buluu. Kompyuta mpakato ya rangi ya fedha imefunguliwa upande wake wa kushoto. Mwanamke anatabasamu usoni mwake, anaonekana kuwa anafanya kazi au kusoma. Nyuma yake kuna dirisha kubwa linaloacha mwanga wa mwingi uingie na sehemu ya jikoni.

Watoto wawili wameketi darasani, wakitumia kifaa cha kidijitali, chenye rangi nyeupe, huku wakionekana kuwa na furaha, mmoja amevaa sare ya rangi ya kijivu, na mwingine shati la bluu, wote wakiwa makini na waliovutiwa, na kile wanachokitazama, kwenye ukuta wa nyumba kuna karatasi za kielimu, zilizochorwa kwa mkono, zikiwa na maandishi na mchoro, wa mti wa kijani.

Skrini ya kompyuta inayoonyesha interface ya program ya mawasiliano, na neno Online Learning limeandikwa kwa herufi kubwa nyeusi kwenye slide , nyeupe iliyo kati kati. Upande wa kushoto wa skrini kuna mukhtasari wa slide ndogo, na juu kuna Toolbar yenye ikoni mbalimbali zinazohusika na programu ya mawasiliano, kama vile faili, hariri, angalia, ingiza, fomati na slaidi.

Katika hii picha, kuna dada ambaye amevaa vichwa vya sauti, ambavyo ni vya rangi nyeusi. Pia amefungua vitabu, na kuna kalamu nyekundu kwenye meza. Na pia anapunga mikono.

Mwanamke kijana ameketi mezani akiwa amevaa shati la denim , ana nywele zilizofungwa juu kwa mtindo wa bun , ameinama kidogo mbele akiangalia kile kinachoonekana kama kompyuta kibao, iliyo mbele yake, ambayo ina michoro au mchoro juu yake na kalamu, iliyo karibu nayo, mkono wake wa kulia umeelekezwa kwenye kompyuta kibao, huku mkono wake wa kushoto, ukiwa umelegezwa.

Mwanamuke mwenye nywele za rangi ya dhahabu na zenye mawimbi. Ameketi mezani ya mbao, dani ya chumba chenye mapambo ya asili na viti vya kale. Anatabasamu usoni na anoonyesha ishare ya mkono kwamkua huku mkono mwigine ukiwa juu ya tarakilishi. Pembeni ya tarakilishi kuna simu ya kisasa iliowekwa juu ya meza.

Mtu amevaa shati la bluu, ameketi mezani akiwa ameshikilia balbu ya umeme, iliyowashwa ambayo ndani yake kuna alama ya kofia ya mahafali, pembeni kuna kompyuta mpakato na kwenye balbu kuna alama kama zimewezaakisi elimu, kama kitabu, atomi, cheti, tiketi ya mafanyikio na lengo.

Picha ya mchoro, inaonyesha dhana ya kujifunza mtandaoni, kwa mtazamo wa isometriki, kuna kompyuta mpakato, iliyowazi na vitabu vitatu, vinatoka kwenye skrini yake, kitabu cha juu kina rangi nyeupe, na kimefungwa kwa kamba nyekundu, kitabu cha katikati, kina rangi ya bluu, na kimefungwa kwa kamba, nyekundu pia, kitabu cha chini, kina rangi nyeupe.

Mwanaume ameketi mezani, akiangalia skrini ya kompyuta, ambayo inayoonyesha mkutano wa video , ukiwa na washiriki tisa, kila mshiriki anaonekana katika dirisha tofauti, kwenye skrini, wakionekana wakisikiliza kwa makini, au wakizungumza.

Kompyuta mpakato imetundikwa mezani, ikiwa na skrini inayosomeka E-learning pamoja na vielelezo vya mada mbalimbali kama sayansi, hesabu na vitabu. Kompyuta hiyo ipo na karibu na kikombe cheupe cha kahawa, karatasi zilizosambazwa na kalamu tu ya daftari.

Mwanamke ameketi kwenye meza ndogo amevaa shati jeupe la mikono mirefu akiwa amevaa vichwa vya sauti vya rangi nyeupe na nyeusi, huku akitabasamu kwa furaha. Mbele yake kuna Komputa mpakato ya kisasa yenye rangi ya fedha na ana andika kwenye daftari ndogo kwa kutumia penseli ya manjano.

Mtu anatumia kompyuta mpakato huku mikono yake ikiwa kwenye kibodi. Akiandika au kuvinjari tarifa. Juu ya kompyuta kuna vyelezo vya kidijitari vinavyowakilisha dhana ya elimu mtandaoni kama vile ikoni ya kitabu, darasa la mtandaoni, kufuzu kwa cheti na tovuti ya kimataifa.

Mwanamme mmoja amesimama karibu na dawati katika chumba kinachoonekana kuwa ofisi au sehemu ya kazi ya nyumbani. Mwanamme huyu ana nywele fupi za rangi ya blonde na amevaa shati jeupe lililofungwa vifungo. Anaonekana akishika tai nyeusi kwa mikono yake miwili, labda anajiandaa kuivaa.

Kompyuta kubwa ya mkononi inayoelekea juu imewekwa juu ya vitabu vikubwa vilivyopangwa. Skrini ya kompyuta inayoonyesha picha ya video. watu wadogo wanatembea kuzunguka kompyuta na vitabu wakishika vifaa vya kielektroniki kama vile simu za mkononi na kompyuta ndogo. Mmoja wa watu anapanda ngazi, ndevu nyeusi iliyowekwa kando ya rondo la vitabu.

Watoto wawili wanaonekana wakifurahia kutumia kompyuta mpakato, wamekaa karibu na meza ya mbao, wote wamevaa sare za shule zenye rangi ya bluu na kola zenye mistari. Mtoto aliye upande wa kushoto anaonekana akiguza kibodi huku wote wawili wakiangalia skrini kwa tabasamu.

Mwanamke amevaa hijabu ya rangi ya kijivu ameketi kwenye sofa ya rangi ya zambarau, na anatumia kompyuta mpakato, sofa ina mito kadhaa yenye mapambo tofauti, mwanamke anaangalia skrini ya kompyuta na anaonekana akifanya kazi au kujifunza, meza ndogo ya mviringo ya rangi nyeusi iko mbele ya sofa , ikiwa na vitabu vilivopangwa juu yake.

Mwanaume ameketi kwenye meza ya mbao akiangalia skrini ya kompyuta kibao na kuigusa kwa mkono wake wa kulia. Amevaa suti nyeusi, shati la rangi ya buluu na tai yenye mistari. Mkono wake wa kushoto unaonekana kuandika kwenye daftari dogo lililo mbele yake. Karibu na kompyuta kibao kuna kitabu chenye jalada jeusi lenye mistari meupe inayounda mraba.

Muundo wa kielekezo unawakilisha elimu ya mtandaoni; katikati kuna picha ya kompyuta mpakato iliyowazi, inayoonyesha kurasa mbili za kitabu, upande mmoja wa kitabu una ikoni ya kucheza video, na namba ya kusongeza, ikionyesha maudhui ya video . Upande mwingine uko na maandishi na michoro mbalimbali labda inawakilisha maandishi ya kijiditari.

Mwanaume ameketi kwenye dawati lake la kazi akiwa amevaa vichwa vya sauti na kushika karatasi mkononi, huku macho yake yakiwa kwenye nyaraka. Kompyuta mbili za kioo, zimepachikwa mbele yake, moja ikionyesha chati za biashara na nyingine ikiwa na mazungumzo ya video na mwanaume mwingine.

Katika ii picha kuna watu wawili, mmoja wa jinsi ya kike, na mwingine jinsi ya kiume. Mmoja anatumia tarakilishi na mwingine anatumia simu. Vilevile, pale katikati kuna kikombe.

Mikono miwili inaonekana ikitumia kibodi, cha kompyuta mpakato, mikono hio inaonekana kuwa ya mtu mwenye ngozi nyeusi, vidole vimeelekezwa kwenye funguo za kibodi, tayari, kuandika, kompyuta mpakato ni ya rangi nyeusi na kibodi ina herufi nyeupe, sehemu ya mtu mwingine inaonekana upande wa kushoto, akiwa amevaa nguo ya rangi ya manjano, na nyeupe.

Msichana ameketi mbele ya kompyuta mezani, akiandika kwa makini kwenye daftari lake huku akifuatilia somo kutoka kwa mwalimu anayeonekana kwenye skrini. Meza ina mpangilio wa kisasa, ikiwa na kibodi, peni kadhaa, na daftari safi. Ikiashiria mazingira bora ya kujifunza.

Msichana anaonekana akiangalia skrini ya kompyuta kibao, anaishikilia kwa mikono yake miwili. Kibao hicho kinaonyesha programu yenye mbalimbali na ikoni. Msichana amevaa shati la rangi ya samawati na ana nywele zilizofungwa nyuma. Sehemu ya kichwa chake cha nyuma na bega moja inaonekana. Juu ya meza kuna kibao kingine kinachoonekana kwa sehemu ya upande wa kushoto.

Watu wanne wanaonekana wakifanya kazi katika ofisi au eneo la kazi linaloshirikishwa. Watu watatu wamekaa kwenye meza; wakiangalia kompyuta ndogo au mpakato. Mwanamke aliye katikati amevaa koti la rangi ya kahawia na miwani na anaandika kwenye kompyuta mpakato. Mwanaume aliyekaa upande wake wa kulia amevaa shati la milia ya buluu na nyeupe na pia anaangalia kompyuta mpakato.

Mwanamke amevaa miwani ya bluu ya kisasa akiwa ameshika kalamu ya kidijitali mkononi akiangalia mbele kwenye skrini yenye mwangaza wa alama nyingi za duara zinazovutia zikiwa zimeunganishwa na mistari midogo ya kijivu.

Msichana mwenye furaha ameketi mezani akiwa amevaa shati la waridi na kuvaa vichwa vya sauti. Anaandika kwenye daftari linalolala juu ya mafaili ya rangi tofauti huku akiangalia kompyuta mpakato. Anaonekana kujifunza au kufanya kazi ya mtandaoni akiwa makini na mwenye shauku.

Mchoro unaonyesha dhana ya elimu ya mtandaoni kwa mtindo wa isometriki. Mwanaume ambaye anaonekana kuwa na ngozi ya rangi ya kahawia, anaonekana kutoka ndani ya skrini ya kompyuta. Amevaa sweta ya rangi ya zambarau na shati jeupe ndani. Anashikilia kitabu cha rangi ya zambarau na anaonekana akielekeza mkono wake ulio wazi.

Katika mandhari ya kupendeza ya rangi ya zambarau, na waridi. Kuna skrini kubwa ya kompyuta, inayomwonyesha mwanafunzi aliyeketi chini ya kompyuta mpakato. Pembeni kuna kijana mwingine anayefanya kazi, kwenye dawati. Juu ya skrini, kuna kofia ya mafali, ikielekea angani, ikiwakilisha mafanikio ya kielimu.

Msichana ameketi mezani akiandika kwenye daftari huku akiangalia kompyuta mpakato inayoonyesha mwalimu anaye endelea kufundisha kwa kutumia jedwali lililoandikwa kwa maandishi mekundu. Kompyuta ipo kwenye mkutano wa video ikionyesha mwalimu mwenye fulana ya mistari akiwa mbele ya rafu ya vitabu.

Mchoro wa katuni unaonyesha watu watatu wakishirikiana kwenye mradi wa kiufundi wa uhandisi kwa kutumia kompyuta ndogo. Skrini ya kompyuta ndogo inaonyesha mchoro wa kifundi wa sehemu iliyo na vipimo na maoni mbalimbali. Mwanaume amesimama upande wa kushoto wa kompyuta ndogo akielekeza kwenye skrini huku akionekana akielezea jambo fulani.

Katika picha kuna mtu anayehudhruia somo la mtandaoni kupita kompyuta mpakato ambapo mwalimu mzee anaelekeza somo la hisabati kwenye ubao mweupe. Mikono ya mwanafunzi inaonekena akiandika kwenye daftari huku akishikia kijikaratasi chenye hesabu.

Msichana ameketi mezani akiwa anasoma kwa makini, huku akiandika kwenye daftari akiwa anaangalia kipande cha somo kinachoendeshwa kupitia kompyuta mpakato. Kwenye skrini, mwalimu amesimama mbele ya ubao mweupe uliojaa maandishi.

Mwanaume mwenye ndevu fupi na shati la miraba ya buluu ameketi mbele ya kamera; akionekana kwenye skrini ya kompyuta mpakato. Anaonekana kuwa anafundisha au kueleza jambo kwa furaha huku mikono yake ikiwa imeinuliwa kidogo, kuashiria maelezo. Upande wa kushoto wa meza kuna mmea mdogo kwenye chungu cha kijivu.

Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta ndogo akiwa ofisini yenye mandhari ya kisasa na taa za kupendeza. Anaonekana kushughulika na kazi za kidijitali, huku madirisha ya programu mbali mbali yakilia hewani, yakiashiria shughuli anazofanya. Kila dirisha linaonyesha kazi tofauti kama utengenezaji wa video, kuaridi maandiko na kuchagua mandhari ya ofisi.

Mwanamke ameketi kwenye dawati akiwa amevalia sare za afya za rangi ya bluu na stethoscope shingoni. Anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato iliyo mbele yake huku akishika simu yake mikononi kwa mkono mmoja na kalamu kwa mkono mwingine kama vile anachukua note au anafuta taarifa. Dawati limejaa vitu mbalimbali vikiwa pamoja na daftari.

Kompyuta ndogo, ya rangi ya fedha, inaonyesha kuwa imefunguliwa, na skrini yake inaonyesha picha ya rafu ya vitabu, iliyojaa vitabu mbalimbali, rafu hio ina sehemu tano, zilizojazwa na vitabu, ukubwa na rangi tofauti, baadhi ya vitabu vimesimama wima, huku vingine vimelala, kwa mlalo, kuna kalamu moja iliyolala, juu ya kompyuta ni nyeupe tupu.

Simu ya mkononi, imeshikiliwa mkononi, mbele ya skrini ya kompyuta, ikionyesha tovuti ya neti, yenye ujumbe wa elimu, mtandaoni, kwenye skrini ya simu kuna mwanamke mwenye miwani na tabasamu, akisimama kwa kujiamini, ujumbe unasomeka, transforming the way people learn , ukielezea jinsi wanafunzi na waatalamu, wanaunganishwa katika masomo zaidi.

Wanafunzi wawili wameketi mezani, wakitumia kompyuta mpakato huku wakifuatilia somo kupitia skrini kubwa ya kidijitali inayoonyesha mwalimu, kitabu, grafu na video ya masomo. Mandhari nyuma ina alama mbalimbali kama balbu ya mwanagaza, njia na kofia ya kuhitimu ya sheria maarifa, ubunifu na mafanikio ya ki-elimu.

Mwanamke ameketi mezani, akiwa anafanya kazi, kwenye kompyuta mpakato ya rangi ya fedha aina ya HP , anaandika kwa mkono wa kushoto, huku mkono wa kulia, ukiegemea kidevu, kwa utulivu, meza ina kikombe cha kahawa, vichwa vya sauti vilivyowekwa mbele ya kompyuta mpakato, na ua wa kijani, pembeni.

Mchoro ya isometriki, inaonyesha dhana ya kujifunza, kwa njia ya mtandao, mwanamke mwenye nywele zilizofungwa juu, ameketi kiti cha rangi ya waridi, akiangalia kompyuta ndogo, ya rangi ya kijani, kibichi, mwanamke mwingine mwenye nywele ndefu za rangi ya machungwa, amesimama juu ya skrini kubwa, ya kompyuta, akionyesha kwa fimbo, kitu ambacho, hakiwezi kuonekana.

Kompyuta mpakato imewekwa juu ya meza ya mbao na skrini yake inaonyesha neno, ilani, kwa herufi kubwa nyeupe katikati. Nyuma ya kompyuta ndogo, kuna mandhari ya rangi ya bluu iliyokolea yenye mchoro wa duara unaozunguka na ikoni mbalimbali zinazohusiana na elimu na teknolojia.

Mikono mwili inonekana juu ya meza ya mbao. Mikono wa kushoto umewekwa kwenye kibodi ya kompyuta mpakato ya rangi ya fedha. Huku kidole kimoja kikiwa kimelekezwa kwenye kibodi. Mkono wa kulia unashikilia kalamu ya bluu, unandika kwenye daftari lililowazi. Kuna noti ndogo ya rangi ya waridi imebandikwa kwenye kompyuta mpakato, karibu na sehemu ya kuguza.

Kompyuta ndogo imefunguliwa na kuonyesha neno E-learning kwa herufi kubwa nyeupe kwenye skrini yenye mandhari ya rangi ya manjano na mistari ya rangi ya kijivu. Chini ya eneo hilo kuna ikoni nne ndogo za rangi ya manjano zinazoonekana kama kalamu, kitabu, mtu aliyesimama na chati. Kompyuta imewekwa juu ya uso wa rangi ya manjano. Upande wa kulia wa kompyuta kuna kikombe cha karatasi.

Mwanamke mwenye nywele za kahawia, zilizopinda, na miwani za mviringo, ameketi mezani akiangalia skrini ya kompyuta kwa makini. Amevaa sweta ya rangi ya udongo na anashikilia kalamu mkononi huku kiganja kingine kikiwa kwenye shavu lake.

Kompyuta ndogo, nyeupe, inaonyesha katikati ya picha, ikiwa imezungukwa na vitu mbalimbali, vinavyohusiana na elimu ya mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta kuna ikoni ya mtu aliyevaa kofia ya kuhitimu, ndani ya duara, linalowakilisha dunia, pamoja na ikoni za orodha, picha na sauti. Juu ya kompyuta kuna bahasha, nyekundu iliyo wazi.

Dawati la mbao linaonekana likiwa na kompyuta ya mkononi iliyo wazi. Mkono wa mwanamke unaonekana ukishikilia kikombe cheupe na kidole cha shahada kinaguza tuochpad ya kompyuta. Skrini ya kompyuta inaonyesha maneno e-learning na picha ya mwanamke mwingine aliyevaa headphones nyeupe.

Kijana ameketi kwenye dawati la mbao akiwa maktaba. Amevaa shati la ukaguzi na fulana ya ndani ya kijivu. Anaandika kwenye daftari huku akitabasamu. Mbele yake, kuna kompyuta mpakato ya rangi ya fedha. Vitabu vimepangwa upande wa kushoto wa meza na baadhi vikiwa na mijarada ya rangi tofauti.

Chumba cha kulala cha hoteli, kinaonekana kikiwa na kitanda kikubwa chenye mtandiko meupe, na blanketi nyekundu, iliyolazwa juu yake. Kuna mito miwili meupe na mito miwili midogo ya rangi nyekundu, imewekwa juu ya mtandiko. Kila upande wa kitanda kuna meza ndogo, yenye taa ya meza yenye kivuli cheusi na msingi wenye muundo.

Mchezaji wa magoli aliyevaa hasara ya rangi ya matungwa na vifaa kamili vya kujikinga anasukuma kwa nguvu ardhini, huku mchezaji mwingine akiwa amejilaza chini, akijaribu kufikia mpira kwa fimbo yake. Vumbi linapaa juu nikionyesha mwendo wa kasi hao msisimko wa mchezo huo wa gofu wa ardhi.

Watu wameketi kwenye viti vya ofisi , wakiwa wamejipanga kuzungukia meza ya mkutano ndani ya chumba kilicho na sakafu ya vigae na taa angavu. Wengine wanatumia kompyuta mpakato huku wakimsikiliza mwezeshaji aliye mbele karibu na skrini kubwa ya mawasiliano.

Chumba kilicho na vitanda viwili vya mbao, kimepangwa kwa mpagilio mzuri. Kati ya vitanda hivyo, kuna dawati refu lenye viti viwili, juu yake kuna rafu ya ukutani iliyojaa vitabu, vinyago na mapambo madogo. Ukutani, nyuma ya dawati kuna picha ndogo ndogo zilizopangwa kwa umakini. Kitanda cha kushoto kina shuka nyekundu na mito yenye vibonzo.

Chumba cha kulala chenye kuta za rangi ya kijani kibichi kina vitanda vitatu vya single . Kila kitanda kina fremu ya mbao na kimefunikwa na shuka ya rangi ya kijani kibichi. Neti nyeupe za mbu zinang'inia juu ya kila kitanda. Kuna meza ndogo za usiku kando ya vitanda. Sakafu imetengenezwa kwa mbao za rangi ya kahawia.

Watu kadhaa wameketi ndani ya chumba kikubwa kilichojaa rafu za vitabu, huku wengine wakiwa wanazungumza na mhudumu aliyeketi mbele ya kompyuta mezani. Dirisha kubwa linaingiza mwanga wa asili, unaoangaza sakafu za ukuta wa nyuma.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wakiwa kwenye uwanja wa ndani wakishiriki mchezo mkali. Mchezaji aliyevaa sare nyekundu anaruka juu akirusha mpira kuelekea kwenye kikapu huku wachezaji wa timu wapinzani waliovaa sare nyeupe wakijaribu kumzuia.

Vyombo mbalimbali vya maabara, vimepangwa juu ya meza ndefu, zenye miguu ya chuma, ikiwa na boma la gesi, na vifaa vya majaribio, kuna stuli za kukalia, zilizowekwa karibu na meza, wa ajili ya wanafunzi au watafiti.

Ndani ya bweni au chumba cha kulala, vitanda vingi vya gorofa vilivyotengenezwa kwa mbao vinaonekana vikiwa vimepangwa kwa safu. Baadhi ya vitanda vimefunikwa na magodoro na blanketi, huku vingine vikiwa wazi. Ndoo za rangi ya bluu na manjano pamoja na vifuniko na nguo zimepangwa chini ya vitanda. Madirisha madogo yamefungwa na mwanga unaingia kutoka nje.

Darasa lenye mwangaza wa kutosha. Lina madawati ambao yaliyopangwa kwa mstari, kila dawati likiwa na nafasi ya wanafunzi wawili au watatu. Sakafu ya saruji ni safi, na inaonyesha kutokuwepo kwa shughuli wakati huo.

Basi la rangi ya manjano, limeegeshwa barabarani likiwa limeandikwa Kamacharia girls secondary school kwa maandishi meusi. Ndani yake, kuna wanafunzi wa kike walioketi kwenye viti vyao wakiwa wamevaa sare za shule. Pembeni ya basi, watu wazima kadhaa wamesimama wakielekea upande wa dirisha, mmoja wao akiwa ameinua mkono kana kwamba anawaaga wanafunzi.

Katika chumba cha mikutano chenye kuta nyeupe na sakafu ya buluu. Watu wengi wamekusanyika na meza kubwa ya mbao yenye umbo wa U. Wanaume na wanawake wamevaa suti na nguo za kawaida na baadhi yao wameshika simu au wamefungua kompyuta za mpakato. Kuna chupa za maji na glasi zimewekwa kwenye meza pamoja na maikrofoni.

Chumba cha kompyuta kiko tupu, kikiwa na madawati mengi yaliyopangwa kwa safu. Kila dawati lina kompyuta yenye monita nyeusi na kibodi. Chumba kina kuta za rangi ya beigi na nguzo za rangi ya buluu. Dari ina paneli nyeupe na taa za fluorescent , zinatoa mwanga. Hakuna watu wanaonekana kwenye chumba.

Chumba tupu kimejaa meza na viti vilivyopangwa kwa safu. Kuna meza ndefu zenye sehemu za juu za rangi ya kijivu na miguu ya chuma. Viti vimechanganywa kwa rangi; baadhi yakiwa ya kijani, mengine mekundu na mengine meusi au ya buluu. Chumba kinaonekana kuwa darasa au chumba cha mafunzo.

Majengo kadhaa ya ghorofa tatu au nne yanaonekana labda sehemu ya hosteli au makazi ya wanafunzi. Kutokana na mkutano unaweza onekana wa Prismatic Gardens Girls Hostels .Majengo haya yana kuta zilizochomekwa kwa matofali ya rangi ya kijivu na na sehemu zingine zikiwa zimepakwa rangi ya bei

Chumba kimepangwa kwa mpangilio wa wanafunzi au mkazi, au bweni kikiwa na kitanda cha ghorofa, zenye mashuka ya rangi ya waridi na zambarau. Kando kuna meza ya kusomea yenye kiti cha plastiki cha bluu. Na rafu za ukutani zilizojaa vifaa mbalimbali kama vipodozi, losheni, daftari, sabuni pamoja na mizigo midogo.

Mchezaji wa tenisi amesimama uwanjani akiwa katika msimamo wa kujiandaa kupokea mpira. Ameshika raketi kwa mikono miwili na macho yake yamelenga upande wa mpinzani. Amevaa kofia ya rangi ya samawati, mavazi mepesi meupe yenye mistari nyekundu.

Chumba kidogo kimepangwa kwa urahisi na kina kitanda cha mtu mmoja kilichowekwa kwenye upande wa kulia. Juu yake kuna godoro lenye shuka la mistari na mito kadhaa pamoja na mdoli. Pembeni kuna meza ndogo ya ukutani iliyoegeshwa runinga ya zamani ya boksi, pamoja na vifaa vya urembo, mafuta na brashi. Ukutani kuna picha za wasichana, baadhi zikiwa zimebandikwa kwa gundi au tipu.

Chumba cha kulala cha wanafunzi kinaonekana kikiwa na vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma cheusi. Kuna madawati mawili ya kujisomea yaliyotengenezwa kwa mbao. Kila mmoja likiwa na kiti cheusi. Juu ya madawati kuna kabati za mbao za kuhifadhi vitu. Chumba kinakuta za rangi ya beije na mwanga wa kutosha kutoka kwenye taa zilizowekwa juu ya madawati.

Chumba kidogo cha kulala kinaonekana kikiwa na kitanda kimoja, dawati na kiti. Kitanda kina blanketi yenye muundo wa miraba ya randi ya bluu na nyeupe, Na kimesheheni mto mmoja wenye foronya ya rangi wa waridi. Dawati jeupe limeegeshwa karibu na kitanda. Na kiti cheupe cha plastiki chenye sehemu ya mgongo yenye matunda mekundu kimefichwa chini yake.

Wanafunzi wameketi kwenye benchi; wakitumia kompyuta za mezani, zilizopangwa kwa mstari ndani ya maabara. Kila mmoja anatazama skrini kwa makin,i huku wakitumia kibodi na kipanya. Mwalimu amesimama mbele, karibu na ubao mweupe, ulioandikwa maandishi; akisimama na kusaidia wanafunzi katika shughuli ya kujifunza.

Katika hii picha kuna shule na wanafunzi wanacheza na wamevaa sare za shule za rangi ya manjano na pia kuna wawili wamevaa sare za kijani na pia kuna basi la shule la rangi ya manjano na mazingira yake ni ya kijani kibichi.

Chumba kidogo kilicho na vitanda vya ghorofa vinne, viwili kila upande, kimepangwa kwa mpangilio mzuri. Godoro za rangi ya samawati zimetandikwa vizuri na kila kitanda kina mto mmoja. Sakafu imetengenezwa kwa vigae vya rangi ya kahawia nyepesi. Dirisha lililopo mwisho wa chuma lina pazia la neti lenye rangi nyeupe na michoro ya bluu.

Wanawake kadhaa wamekaa kwenye meza wakifanya kazi kwenye vitabu na karatasi zilizo mbele yao. Wanaonekana kuwa ndani ya maktaba kwasababu kuna rafu zilizojaa vitabu nyuma yao. Wanawake wamevalia mavazi ya kawaida, wanaonekana kuwa wanafunzi wanaosoma au wanafanya kazi ya shule.

Wanafunzi wamekaa kwenye mabara ya kompyuta. Wakiwa wamevaa fulana nyekundu na suruali nyeusi. Kila moja akiwa mbele ya kompyuta. Mbeza zimetengenezo kwa mbao na zimepangwa kwa safu sambamba. Kila meza ikiwa na kompyuta ya mezani.

Mwanamke mmoja ameketi sakafuni katika maktaba iliyojaa vitabu vingi kwenye rafu za mbao. Mwanamke huyu anaonekana kua anasoma kitabu alichokishika mikononi mwake. Amevaa nguo za rangi ya bluu na anaonekana kua ametulia na kujikita katika kile anachosoma. Maktaba ina rafu nyingi zilizojaa vitabu vya rangi na ukubwa mbalimbali na zimepangwa kwa utaratibu.

Kuna maktaba ya vitabu, ukuta wake ni wa rangi nyeupe. Mlango zake zimefunguliwa wazi pamoja na dirisha. Kuna kiti ya waridi na meza pale. Kuna wasomi ambao wanasoma pale.

Wanafunzi wanna wamevaa makoti meupe ya maabara walifanya majaribio kwenye benchi ya maabara ya umeme. Mmoja wao anashikilia nyaya za majaribio, nakuzichomeka kwenye kifaa chenye vishikizo vya rangi tofauti. Pembeni kuna karatasi ya maekekezo na mmoja anaonekana kusoma kwa makini, huku wengine wakifuatilia kwa makini.

Mtoto anayevaa kofia ya kuogelea ya rangi nyeusi na miwani ya blue anaonekana akiogelea kwenye bwawa lenye maji ya bluu. Mtoto anaonekana akipiga mbizi ya mbele na uso wake uko juu ya maji akihema. Maji yanamwagika karibu naye yakionyesha harakati zake. Kamba za kuelekea ya rangi ya bluu na nyeupe inaonekana zikitenganisha njia za bwawa juu yake.

Wachezaji wa raga kutoka timu mbili tofauti, moja ikiwa imevaa jezi za kijani na nyeupe na nyingine ikiwa imevaa jezi za buluu na nyeupe. Wanashindana kwenye uwanja wa nyasi, wachezaji wanakimbia huku wengine wakijaribu kumshika mchezaji anaye onekana kukimbia na mpira.

Chumba kidogo chenye mwanga hafifu; kina vitanda vya gorofa vilivyopangwa kwa karibu. Baadhi vikiwa na mashuka yenye rangi mbalimbali kama nyekundu na kijani. Ukuta una rangi ya buluu iliyochakaa na kuna madirisha yenye milango ya chuma ambayo huingiza mwanga wa asili.

Katika hii picha kuna tangi la maji, la rangi nyeusi, na pia kuna mazingira ya kijani mbichi, na pia kuna jumba kubwa ambalo lina rangi ya samawati, pale katikati.

Vitanda vya ghorofa vyenye fremu za chuma vimepangwa kwenye madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga mwingi kuingia, mashuka meupe yamekunjwa kwa mpangilio mzuri na taulo zimetandikwa juu ya dogoro la chini. Pembeni kuna kifurushi cha sabuni au vifaa vya usafi.

Ukumbi mkubwa umejaa viti vingi vya rangi ya kijivu vilivyopangwa kwa safu, zinazoelekea jukwaani. Jukwaa lina mandhari ya mbao na pazia jeusi nyuma. Kuna meza iliyofunikwa kwa vitambaa cha bluu, mbele ya pazia na viti vyeupe pande zote mbili. Ukuta wa upande una madirisha yenye pazia ya kijani na taa za ukutani.

Chumba kidogo chenye vitanda vya ghorofa viwili vya chuma kila kitanda kikiwa na godoro safi. Shuka taulo na sabuni iliyo wekwa juu yake. Dirisha kubwa linatoa mwangaza wa kutosha na kuonyesha mandhari ya jiji yenye majengo ya gorofa, barabara na miti bila majani.

Ukumbi, mkubwa wa mihadhara au sinema unaonekana ukiwa na safu nyingi za viti, vilivyopangwa kwa ngazi zinazopanda kuelekea nyuma, viti vingi ni vya rangi ya nyeusi na bluu, ukumbi una taa nyingi za mstatili zilizowekwa kwenye dari nyeusi, upande wa mbele wa ukumbi una skrini kubwa nyeupe, kuta za pembeni zimefunikwa kwa paneli za rangi ya kijivu au beigi.

Kitanda kimefunikwa na shuka la kahawia na mito miwili ya rangi nyeupe imepangwa upande wa kichwani, huku taulo safi zikiwa zimekunjwa vizuri juu ya godoro. Ukutani, nyuma kitanda kuna pazia lenye rangi angavu na muundo wa vigae vya almasi katika mchanganyiko wa, waridi, kijani, nyeupe na kahawia.

Chumba kikubwa cha mkutano kina meza ndefu ya mbao iliyopangwa kwa umbo la herufi U. Na watu wengi wameketi kwenye viti vinavyozunguka meza hio. Wengi wa watu hawa wamevaa suti na mashati rasmi. Kuna mikrofoni zilizowekwa kwenye meza mbele ya kila mtu. Chumba kina ukuta nyeupe na taa za fluorescent juu. Upande moja wa chumba kuna mlango wenye ishara ya exit juu yake.

Chumba kidogo ambacho kinaonekana kama bweni au chumba cha kulala kinachoshirikishwa. Kuna vitanda viwili vilivyopangwa juu na chini, mwanamke mmoja ameketi kwenye kitanda cha juu, amevaa kofia kichwani, tishati nyeusi na suruali yenye michoro. Anaonekana akishika kitu mikononi mwake na kukitazama.

Wanawake wawili, wanaruka juu karibu, na wavu wa mpira wa wavu, wakijaribu kugonga mpira. Mwanamke aliye upande wa kushoto, amevaa jezi ya rangi ya blue, na number kumi na mbili mgongoni. Ameinua mikono yake yote juu, kuelekea mpira. Mwanamke aliye upande wa kulia, amevaa jezi ya rangi ya kijani, na nyeupe.

Kundi la wanafunzi wa afya, wengi wao wakiwa wamevaa makoti meupe, ya kitaalamu na barakoa za uso, wamekusanyika kuzunguka kitanda cha mazoezi. Juu ya kitanda, kuna mfano wa mwili wa binadamu, uliofunikwa kwa sehemu za kitambaa cha bluu. Wanafunzi wanaonekana wakifanya mazoezi ya taratibu za kimatibabu na baadhi hao wanashika bidhaa kama vile sindano.

Msichana mmoja ameshika mpira wa kikapu na anaekekea upande wa kulia wa picha akiwa amezingirwa na wachezaji wengine wa mpira wa kikapu. Msichana huyu amevaa jezi ya rangi ya bluu na kaptula za rangi hiyo, hiyo. Na anaonekana aki dribble mpira. Wachezaji wengine wamevaa jezi za rangi tofauti, tofauti, wengine...

Katika chumba chenye mwangaza wa asili, kutoka madirishani, maktaba imepangwa kwa utaratibu mzuri, na rafu za vitabu kando ya kuta, meza kadhaa zenye viti vya plastiki vya kijani, zipo katikati, tayari kwa wanafunzi au usomaji, kuketi.

Chumba kidogo cha kulala kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyopangwa samabamba, wanaume wawili vijana wamekaa kwenye vitanda vya juu wakizungumza mmoja amekaa kwenye kitanda cha upande wa kushoto na mwingine upande wa kulia. Mwanaume mwingine amelala kwenye kitanda cha chini cha upande wa kulia.

Meza ndefu ya maabara, imepangwa kwa ustadi ikiwa na vifaa vya majaribio, kama vijiko vya glasi, kolbi, na mirija ya kupimia vinywaji, katikati kuna bomba la maji, lenye koki, likizungukwa na vyombo vya plastiki, na glasi vilivyowekwa tayari kwa mafunzo ya Sayansi, ukuta wa nyuma umepakwa rangi ya bluu, inayofanya mazingira, yaonekana safu na angavu.

Wachezaji wa mpira wa vikabu wakiwa kwenye uwanja wa ndani, wawili kati yao wanachuana vikali, huku mmoja aliyevaa jersey ya machungwa akiwa ameshika mpira na anajaribu kupenya kwa kasi. Mchezaji mwingine wa timu ya bluu anazuia kwa mikono akijaribu kumzuia asonge mbele.

Ndani ya ukumbi uliojaa taa na mapambo ya baloni rangi nyeupe, nyeusi, nyekundu na kijani. Wanawake waliovaa mavazi ya rangi tofauti tofauti, wanacheza kwa furaha mbele ya bango lenye maandishi yanayoonyesha kuwa ni siku ya tamaduni katika shule ya christian school

Mchezaji wa mipira wa vikapu akiwa angani, anaruka kuelekea gori la kufunga akiwa amavaa jezi nyekundu na suruali fupi nyeusi. Wenzake walio vaa mavazi ya bluu na nyeupe wanasimama nyuma yake. Baadhi wakimwangalia kwa makini.

Wanafunzi wawili wamesimama mbele ya meza, iliyofunikwa kitambaa cheupe. Wakitazama kwa makini bango kubwa la mradi wa masomo, lililosimama wima. Kijana wa kiume amevaa suti ya shule ya sekondari na msichana aliye pembeni yake, amevaa sare ya sketi yenye rangi ya pundamilia na fulana ya kijani kibichi.

Katika hii picha, kuna mwanafunzi wa kike ambaye amevaa koti la maabara. Nyuma yake kuna bodi nyeupe ina kifutaji. Kwenye meza kuna glasi za maabara.

Kundi kubwa la watoto wanaonekana kuwa wanafunzi, wamesimama mbele ya basi kubwa la shule la rangi ya manjano. Wengine wao wamevaa sare za shule zenye rangi ya blue na maandishi run mbele yao. Baadhi yao wameshika vikombe au viti labda baada ya kushiriki katika tukio la riadha.

Wanaume wawili wanaonekana wakifanya kazi kwenye vifaa vya elektroniki kwenye meza nyeupe. Mwanaume aliye karibu na kamera anaonekana kuwa na ngozi nyeusi na amevaa shati la denim ya buluu, juu yake fulana nyeupe. Ameinama juu ya kazi yake akishikilia kitu kidogo kwa mikono yake, Mwili chini ya mwanga mkali unaotoka kwa taa iliyo na kikuza

Watu kumi wamesimama kwenye kilele cha mlima Longonot wakiwa wamezunguka kibao cha mbao kilicho andikwa kwa herufi kubwa, "KILELE NGAMIA MT.LONGONOT SUMMIT". Baadhi yao wamevalia mavazi ya michezo, wengine kaptula na tisheti. Wote wakionekana kuchoka lakini wakiwa na tabasamu la ushindi.

Wasichana watatu wadogo, wameketi karibu pamoja, wote wakiangalia mbele, na kutabasamu. Msichana aliye upande wa kushoto, anaonekana kuwa na nywele nyeusi, na amevaa shati la denim . Msichana aliye katikati anaonekana kuwa na nywele fupi, za rangi ya blonde , amevaa shati bluu, lenye vifungo. Msichana aliye upande wa kulia, anaonekana kuwa na nywele nyeusi, zilizonyooka, na amevaa shati jeupe.

Darasa linaonekana kuwa na wanafunzi kadhaa wameketi kwenye madawati yao. Msichana mmoja ambaye anaokena kuwa na asili ya mchanganyiko ameketi kwenye kiti cha magurudumu karibu na dawati lake amevaa shati la rangi ya peach na suruali ya jeans anaonekana akifikiria na anaanza kusinsizia akiwa ameweka mkono wake chini ya kidevu chake.

Mwalimu mwanamke ambaye anaonekana kuwa na asili mchanganyiko amesimama mbele ya ubao mweusi darasani akifundisha lugha ya ishara kwa mwanafunzu mwanamke mwenye ngozi nyeusi. Ubao umeandikwa hefuri kubwa za alfabeti kwa chaki za rangi mbali mbali kila herufi ikiwa karibu na neno linalo anza nayo.

Mwalimu mwanamume ameketi sakafuni katika chumba cha watoto akisoma kitabu kwa sauti kwa kundi ndogo la watoto wadogo. Mwalimu amevaa miwani na shati la jeans juu ya tishati. Watoto wamemzunguka, wakiwa wamevaa nguo za rangi mbalimbali na wanaonekana kumsikiliza kwa makini.

Mtoto mvulana mwenye umri mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu kilicho na sehemu ya meza iliyoambatishwa mbele yake. Anaonekana akifikiria au kujisikia vibaya; akiwa ameweka mkono wake mdomoni. Kwenye meza yake, kuna daftari lililowazi lenye michoro rahisi pamoja na kalamu na penseli kwenye kipochi cheusi.

Mwalimu ameketi sakafuni pamoja na msichana mdogo. Wote wakishika kitabu kimoja na kuangalia kurasa kwa makini. Msichana amevaa blauzi ya manjano na suruali yenye michoro, akiwa na nyewele zilizofungwa vizuri kwa kipini cha rangi. Pembeni yao kuna kitu cha magurudumu kikiashiria uwepo wa mtoto wenye mahitaji maalum.

Wavulana wawili wamevaa sare za shule za buluu na wameketi kwenye meza ya mbao iliyochakaa. Mbele yao kuna vitabu vya masomo na kalamu. Mmoja ameinua mkono wake juu kama ishara ya kujibu swali au kuuliza. Mwenzake anaelekeza kidole kichwani akiashiria mawasiliano ya lugha ya alama. Wote wanaonekana kuwa makini wakihusika moja kwa moja katika shughuli ya kujifunza.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa, huku akimfundisha mwanafunzi mdogo, irabu kwa kutumia bango lenye michoro ya herufi pamoja na ishara za mikono zinazo wakilisha kila irabu. Mtoto aliyevaa sweta jekundu anafuata maelekezo kwa kuingiza ishara ya irabu ya a kwa mikono.

Mwanamke anaonekana akimsaidia mtoto mdogo, mwenye ngozi nyeusi, kuunda sanaa kwenye tarubai kubwa. Mwanamke amevaa tishati nyeupe, na suruali iliyochorwa. Huku mtoto amevaa tishati nyeupe, na ana kifaa cha kusaidia kusikia, sikioni. Tarubai limejaa rangi nyingi zenye michoro ya kupendeza, na kuna vijitu vya rangi vilivyotumika juu yake.

Msichana mdogo mwenye miwani ya duara na tabasamu la furaha, ameketi mezani akiwa amevaa koti la kuchorea la kijani kibichi, anashikilia brashi ya rangi mkononi, huku akielekeza kwenye kazi yake ya sanaa, iliyojaa mchanganyiko wa rangi angavu, pembeni kuna rangi za maji zilizopangwa vizuri, zikisubiri kutumika zaidi.

Katika hii picha kuna dada ambaye anatumia tarakilishi amevaa nguo ya rangi ya waridi na nyuma yake kuna vitabu ambazo zimepangwa vizuri yule dada ameshika mikono zake.

Katika mazingira ya darasa, mwanamke mmoja ambaye anaonekana kua mwalimu, amesimama akiwatazama wanafunzi wanne, walioketi kwenye meza moja, mwanafunzi mmoja, upande wa kushoto, ameketi kwenye kiti, cha magurudumu, na anaandika au kuchora kwenye karatasi, mwanafunzi mwingine anaonekana kua na ulemavu, wa down syndrome ,anamwangalia mwalimu akitabasamu.

Kuna mwalimu amevaa miwani, saa na nguo ya waridi. Kuna mwanafunzi ambaye anatumia sistimu ya maandiko , kisha amekalia kiti cha rangi nyekundu.

Mtoto mwenye nywele nyororo, ameketi mezani, akigusa maandishi, ya nukta kwa vidole, vyake huku macho yake, yakiwa yamefungwa kwa umakini mkubwa. Mwanamke aliyevaa miwani na sweta la manyoya, anamsaidia kwa tabasamu, akishika mkono na kumwelekeza kwa upole.

Msichana mwenye nywele ndefu zilizofungwa kwa mikia miwili, ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akiwa maktaba. Anavaa fulana ya mistari nyeupe na meusi, pamoja na suruali yenye madoa maupe, juu ya msingi wa bluu. Anatabasamu kwa furaha huku akiwa ameshika kitabu mkononi na anakielekeza kwa rafu ya vitabu.

Vidole viwili vya mikono vinagusa uso wa karatasi nyeupe; iliyoandikwa maandishi ya nukta nundu ya breili. Mwanga hafifu unaangazia maandishi hayo na kivuli cha mkono kinaonekana upande wa kushoto. Nukta zimepangwa kwa usahihi katika mistari iliyonyooka; zikionyesha mfumo wa kusomeka kwa watu wasioona.

Msichana mdogo anacheza na toy yenye waya na shangaa za rangi mbalimbali. Msichana huyu anaonekana kuwa na umri mdogo labda kati ya miaka minne na sita. Ana nywele ndefu za kahawia zilizofungwa kwa mikia miwili kwa kutumia klipu mbili za waridi. Amevaa miwani ya rangi ya zambarau, na anaonekana mwenye furaha akitabasamu huku meno yake yakionekana.

Mwanamke mwalimu mwenye miwani na shati nyeupe ameketi kando ya dawati akiwa anafundisha msichana mdogo. Msichana huyo amevaa fulana ya waridi na anaonekana akigusa kitabu kilicho wazi mbele yake. Mikono ya mwalimu imewekwa juu ya mikono ya msichana, inaonekana kumsaidia kusoma maandishi ya braille . Chumba kina ubao mweupe mkubwa nyuma yao.

Kijana mdogo ameketi kwenye kiti cha mbao mbele ya kompyuta. Kijana huyu ana nywele nyeusi fupi na amevaa shati jeupe lenye kola na suruali ya rangi ya bluu yenye mistari miwili ya njano kando. Anainama mbele akiangalia skrini ya kompyuta iliyo mbele yake.

Watu wawili ambao wanaonekana wakitumia lugha ya ishara kuwasiliana. Mwanaume ambaye anaonekana kuwa na ngozi nyeusi amevaa fulana nyeupe na anatabasamu usoni mwake. Ameinua mikono yake miwili na anatumia ishara za mikono, mwanamke ambaye anaonekana kutoka nyuma ana nywele ndefu zilizofungwa kwa mkia wa farasi na amevaa sweta ya rangi ya kijivu.

Mtoto mwenye nywele nyeusi na fulani zilizochangamka, amevaa fulana nyekundu na suruali ya buluu. Amefungwa vifaa maalum vya kumsaidia kusimama na kutembea ambavyo vinaunga mikono, kiuno na miguu. Anaonekana mwenye furaha na anacheka huku akiwa nje kwenye nyasi za kijani karibu na vifaa vya kuchezea.

Mlemavu wa kuona anaonekana pale, anatabasamu usoni na anatumia kompyuta, ameshika kibodi. Aliyeketi karibu na yeye ni mwanamke, upande wa kushoto, ambaye anaonekana kwa sehemu ya umbali tu. Wako katika mazingira ya ofisi au kituo cha mafunzo na watu wengine wanaonekana kwa nyuma wakifanya kazi kwenye kompyuta zao.

Msichana ameketi darasani akiwa amevaa sweta la waridi na miwani. Anatumia mashine ya maandishi ya nukta nundu kwa kuandika kwenye karatasi jeupe iliyoingizwa ndani ya kifaa. Pembeni yake, mwalimu anayevaa skafu ya rangi nyingi na fulana ya bluu anamwangalia kwa tabasamu. Madawati yamepangwa vizuri na ukutani kuna maandishi mengi na bango lenye ujumbe wa kutia moyo uliosomeka.

Kundi la vijana wanne wameketi pamoja wakizungumza kwa furaha ndani ya maktaba au eneo la kusomea. Msichana moja yuko kwenye kiti cha magurudumu akiwa ameshika vitabu kadhaa huku wengine karibu naye wakitabasamu na kushiriki mazungumzo. Mmoja wao ana daftari na kalamu.

Mwanamke na mwanaume wamesimama karibu na mashine ya uchapishaji; huku kila mmoja akionyesha bidhaa walizochapisha. Mashine hiyo ya kisasa imewekwa juu ya meza na ndani yake kuna kifaa cha njano kilicho tayari kuchapwa. Meza ya chini imejaa vitu vya plastiki vya rangi mbalimbali kama vikombe, vishikilia mswaki na vipande vyenye ubao maalum.

Darasa limejaa watoto wadogo wameketi kwenye madawati yao. Wengine wao wanaonekana kuchoka, kusinzia au kutokua na furaha. Wengine wameweka vichwa vyao kwenye meza, huku wengine wakiangalia kwa mbali kwa sura zisizo na hamu. Kuna vitabu na karatasi kwenye madawati yao. Mandhari inaonyesha mazingira ya kawaida ya darasa lakini hali ya watoto inaashiria uchovu au labda somo lisovutia.

Kijana mwenye furaha ameketi mezani akiwa na daftari lililowazi mbele yake na penseli mkononi. Amevaa fulana ya mistari nyekundu na meupe. Anacheka kwa bashasha huku akiandika. Mezani Kuna vitabu na daftari kadhaa vikiwa vimepangwa pembeni.

Mwanamke aliyevaa blausi ya rangi ya zambarau na msichana mdogo aliyevaa blausi ya bluu, wako kwenye chumba safi chenye fanicha nyeupe na mimea pembezoni. Wamekaa wakitazamana kwa tabasamu na wanawasiliana kwa kutumia lugha ya alama kwa mikono.

Wanawake wawili wamesimama karibu na meza ndogo yenye maandiko iko na picha. Wakiwa ndani ya jengo lenye sanaa ya kupendeza ukutani. Mmoja wao mwenye miwani ya jua na kofia ya manyoya anashika kitabu kilichowazi, huku mwenzake akiwa anamwongelesha kwa kidole sehemu maalum katika kitabu hicho.

Mwanamke ameketi karibu na msichana mdogo anayefurahia shughuli ya kucheza na vifaa vya elimu juu ya meza. Mtoto amevaa gown lenye madoadoa meupe juu ya rangi ya udongo, na nywele zake zimepambwa na kipini cha waridi upande mmoja . Wote wawili wanaonekana kufurahia wakati wao moja huku mwanamke akimwelekeza kwa upole.

Kijana mdogo anaonekana ameketi kwenye kiti; akishiriki katika shughuli inayohusisha kucheza na vifaa vya kuunganisha vya rangi mbalimbali. Kijana huyu anaonekana kuwa na nywele nyeusi na amevaa shati la rangi ya zambarau. Ameinama mbele akishika kwa mikono yake, kitu kidogo cha rangi ya machungwa. Karibu naye kuna mtu mzima, ambaye sehemu ya mkono wake inaonekana.

Mwalimu mwenye miwani na tabasamu; anamfundisha msichana mdogo kuhesabu kwa kutumia vidole. Wote wamevaa mashati ya buluu na wanaonekana kuwa darasani. Ukutani kuna mabango yenye namba za rangi tofauti kuanzia moja hadi ishirini, zikisaidia mazingira ya kujifunzia.

Katika hii picha kuna watu watatu. Mmoja amevaa koti la maabara nyeupe kisha kuna mmoja ambaye amekaa kwenye kiti cha magurudumu. Ameshika gitaa akiitumia. Wote wana nywele za rangi nyeusi.

Watoto wa shule wakiwa darasani wameketi kwenye madawati yao huku wakivalia sare za shule zenye mistari ya buluu na nyeupe. Mvulana aliye mbele kabisa anatumia mashine ya kuchapa maandishi kwa maandiko ya nukta nundu ishara kuwa ni mwanafunzi mwenye uoni hafifu.

Mtoto mvulana mwenye tabasamu pana ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anacheza na toy yenye shanga za rangi nyingi. Toy hio ina waya zilizopinda na shanga za maumbo tofauti zinazoweza kusongeshwa. Sehemu ya nyuma ya mwanamke labda mzazi au mtaalumu wa tiba inaonekana mbele ya picha akionekana kumsaidia au kumshughulikia.

Mwanamke mwenye nywele za dhahabu amesimama karibu na msichana aliyeketi kwenye kiti cha kijani , huku akimwonyesha kitu kwenye skrini ya kompyuta mpakato. Msichana aliyevaa sweater ya waridi, amevaa kifaa kichwani kinachoonekana kupima mawimbi ya ubongo.

Mwanamke mwenye nywele ndefu, zilizopangwa kwa ustadi ameketi mbele ya kompyuta mezani akiwa anatumia kibodi ya breli. Anaonekana mwenye utulivu na makini akielekeza mikono yake kwenye hicho kifaa cha teknolojia, kinachomsaidia kusoma na kuandika. Mazingira yake yana mwangaza wa kutosha kutoka dirishani huku mimea midogo ya kijani ikiwa pale pembeni.

Mwanamke mwenye nywele ndefu, na tabasamu usoni ameketi kwenye kiti, karibu na kaunta ya mbao. Amevaa shati la bluu, na lenye mistari au suruali ya jeans . Mikono yake yote miwili imeinuliwa na anatumia lugha ya ishara, kuwasiliana na mtu ambaye sehemu yake ya nyuma tu inaonekana upande wa kushoto wa picha.

Ndani ya bara bara ya shule yenye mwanga mzuri, kikundi cha watoto wa shule kinaonekana wakitembea, huku akisindikizwa na mwanamke ambaye anaweza kuwa mwalimu wao. Mwalimu anaonekana akisukuma kiti cha magurudumu, ambacho kina mkalisha mvulana mdogo. Mvulana ameinama mbele anaonekana akibusu mkono wake mwenyewe.

Mikono miwili ya watu wazima inamsaidia mtoto mdogo kucheza na toy ya mbao ya kujenga. Toy hiyo ina msingi wa mbao wenye vigingi viwili vilivyosimama wima. Kigingi kimoja kinadiski za mbao za rangi mbalimbali hiyo ni nyekundu, bluu, kijani, majano na chungwa zilizopangwa kwa ukubwa. Na mtoto anaonekana akijaribu kuweka diski nyingine kwenye kigingi.

Darasa la chekechea linaonekana na mtoto mdogo mwenye nywele zilizojikunja. Amesimama karibu na meza mviringo ya rangi nyekundu. Mtoto huyo amevaa shati la bluu na nyeupe lenye miraba na anaonekana akifunika masikio yake kwa mikono yote mawili; akiwa na sura ya huzuni au maumivu usoni. Wanafunzi wengine wawili, wameketi kwenye meza nyingine nyuma yake.

Katika maktaba yenye rafu nyingi za vitabu .Msichana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu ya umeme anazungumza kwa furaha na msichana mwingine aliyevaa nguo nyeupe na kushika kitabu. Wanatabasamu wakibadilisha mawazo kuhusu kitabu walichokichokichukua. Vitabu vimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu zilizoandikwa kwa herufi kama J na K.